Mapipa matatu ya kukusanya taka yenye rangi nyeusi na mifunika ya rangi tatu tofauti kijani, nyekundu na njano yamewekwa kwa ajili ya kukusanya taka za aina mbali mbali, kulingana na rangi ya kila mfuniko ili kurahisisha uchakataji wa taka na kuimarisha uhifadhi wa mazingira.